Watatu wamekaa pamoja nje, wanaonekana wakitumia kompyuta ndogo. Mmoja wao anatazama skrini kwa makini, wawili wengine wanatabasamu, wote wamevalia jaketi, miti inaonekana nyuma yao, inaonekana kama wanafanya kazi pamoja. Inaonyesha ushirikiano.

Mwanamke anajifunza akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni na kutumia kompyuta mpakato. Anatabasamu akiandika kwenye daftari lake. Amevalia shati jeupe. Ameketi kwenye meza safi. Kwa nyuma, kuna sofa na mimea ikionyesha yuko nyumbani au ofisini.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo, huku pia akiandika kwenye daftari. Penati ya buluu inashikiliwa na kuna vipokea sauti vyeupe nyuma. Inaashiria masomo au kazi.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya kliniki ya rununu inayoitwa beyond zero mobile clinic. Mmoja amevalia sharti ya jeupe na mwingine amevalia nguo nyeusi. Lengo la mradi huu ni inspiring action, changing lives . Kliniki hii, ni gari kubwa linalotoa huduma za afya popote inapohitajika.

Mwanafunzi anajifunza kutumia kompyuta. Kwenye skrini kuna mwalimu akifundisha kwenye ubao mweusi, wanafunzi amevaa vipokea sauti na anashika kalamu akionekana kuandika. Kikombe cha kahawa pia kiko mezani.

Kielelezo cha wanafunzi wawili, mwanamume na mwanamke, wameketi juu ya rundo la vitabu vikubwa. Kila mmoja ana kompyuta mpakato mbele yake, akifanya kazi. Wamevalia shati la njano na suruali ya buluu, huku mwanamume amevalia shati la chungwa na suruali ya buluu. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya buluu na mimea. Picha inaashiria umuhimu wa kujifunza.

Wasichana kadhaa wapo darasani. Kila mmoja anatumia kifaa cha kielektroniki. Wawili wa mbele wametabasamu. Wamevalia hijabu zenye rangi mbalimbali. Kifaa chao kinaonekana kama kompyuta ndogo au kompyuta kibao. Madawati yao ni ya mbao na kwa mbali kuna wanafunzi wengine.

Kompyuta mpakato na kidude kinachofana na kitabu wazi, vyote vikiwa na alama za kielimu. Kuna duara ndogondogo zenye alama mbalimbali zikielea karibu nayo.

Mtoto anatazama kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna picha ya mwanamke akizungumza, ikionyesha ni simu ya video. Anaonekana akifunza au kuwasiliana kupitia intaneti.

Mtu amevaa shati la bluu akishika balbu inayotoa mwanga. Ina kofia ya kuhitimu ndani yake, ikiwakilisha elimu au wazo. Karibu na balbu kuna aikoni mbalimbali za kidijitali zinazohusiana na kujifunza. Kompyuta mpakato inaonekana upande wa kushoto.

Kwenye skrini ya kompyuta ndogo, somo linaonekana. Mwalimu anafunza amevaa miwani. Kuna asilimia ya maendeleo, inayoonyesha masomo tofauti. Inaonekana kama, anafundisha somo la kwanza. Video inacheza, jukwaa lina vifungu vya mbele na nyuma.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi zilizofungwa ameketi mezani. Aangalia kompyuta huku akishikilia kalamu na daftari. Karibu naye kuna vifaa vingine kama vile kipanya na vifaa vya uhalisia pepe ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Mchoro unaonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au elimu ya mbali. Kuna mwanamke amesimama karibu na kompyuta kubwa yenye kitabu wazi na kitufe cha kucheza video. Karibu naye kuna vitabu, kikotozi, kofia ya kuhitimu na vitu vingine vinavyohusiana na elimu.

Kujifunza mtandaoni. Mwanamke mmoja, anafundisha kwenye skrini kubwa. Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta yake ndogo. Kamera ya mavuti, imewaka karibu. Kuna vitabu vingi vimerundikana. Mimea imewekwa kwenye sufuria maridadi.

Kompyuta mbili. Skrini ya kwanza Ina kofia ya kuhitimu. Skrini ya pili ina kitabu kilicho wazi ishara ya elimu kujifunza mtandaoni au masomo ya juu.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wamekaa mbele ya kompyuta ndogo. Wote wamevaa miwani ya macho. Mwanaume ana vipokea sauti shingoni. Wanazingatia skrini ya kompyuta. Nyuma yao kuna rafu ndefu zilizojaa masanduku. Wanaonekana wakifanya kazi kwa bidii.

Mtoto ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo darasani. Amevaa sare ya shule na kofia ya buluu. Watoto wengine wanaonekana nyuma yake wakitumia kompyuta zao. Bodi nyeusi inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya kujifunza.

Mtoto anajifunza mtandaoni. Amevaa vipokea sauti vya buluu na anatumia kompyuta kubwa. Kwenye skrini, mwalimu anaonekana akifundisha na wanafunzi wengine pia wanaonekana kwenye madirisha madogo. Mtoto anaandika na kalamu kwenye kikombe cha buluu.

Skrini nyeusi ya kompyuta. Maandishi meupe yanaonyesha amri ya ARP A . Anwani za IP na anwani za kimwili zinaorodhesha chini. Inaonekana ni matokea ya amri ya mtandao kuonyesha vifaa vinavyounganishwa.

Mikono ya mtu ikiandika kwenye kompyuta ya pajani. Kompyuta nyingine ipo nyuma. Wanaonekana wako darasani au mafunzoni ambapo wanaonekana kuzingatia wanachokifanya.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti chekundu. Anashiriki katika darasa la mtandaoni. Amevaa shati lenye mistari ya rangi mbalimbali na nywele zake zimefungwa kwa staili ya ponytails mbili. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha.

Wanafunzi wawili, mwanamke na mwanaume wanashirikiana kwenye kompyuta ndogo. Wote wanaonekana wakijikita kwenye skrini huku mwanamke akionyesha kitu kwa kidole chake. Nyuma yao, wapo wengine wakitumia kompyuta pia.

Bango la Unesco lenye picha ya wasichana wawili wakiagalia komputa mpakato. Msichana mmoja anatabasamu na kushika shavu lake maadishi chini yanasema kubadilisha elimu pamoja na muugano wa elimu duniani ukitenda kazi.

Mwanaume mwenye ndevu anaandika kwenye daftari. Kompyuta yake ndogo ipo mezani karibu na kikombe cha kahawa au chai. Mmea ya kijani inaonekana nyuma. Anafanya kazi kwa umakini sana.

Msichana mdogo anajifunza kwa kutumia kompyuta ndogo. Mwalimu yuko kwenye skrini akifundisha somo. Anaandika kwenye kitabu chake. Dirisha lenye mapazia meupe linaonekana nyuma. Daftari na kalamu zipo mezani. Hii inaonyesha elimu ya mbali. Anazingatia masomo yake.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Amevaa miwani na vipokea sauti vyeupe akionekana kushiriki katika mkutano wa video. Watu kadhaa wanaonekana kweye skrini ya kompyuta wakionyesha mawasiliano ya mbali. Mazingira yanaonyesha yuko ndani ya nyumba.

Maktaba ya kidijitali. Simu janja ipo mezani. Vitabu vingi vimepangwa kwenye rafu ndogo ndani yake. Kikombe cha kahawa na penseli vipo karibu. Mimea ya kijani inaonekana nyuma. Inaashiria uwezo wa kujifunza popote.

Elimu ya mtandaoni, msichana ameketi akitumia kompyuta yake ndogo. Ndani ya skrini ya kompyuta, Mwalimu anaonekana akifundisha. Kuna alama ya kofia ya kuhitimu.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kujifunza mtandaoni. Skrini inaonyesha neno, e-learning. Kalamu na penseli ziko kwenye kikombe karibu. Kinywaji kiko upandewa kulia. Mimea midogo imepamba meza. Anajifunza kwa bidii.

Mwanamke ameketi mezani akitumia kompyuta huku anatabasamu. Ana nywele zilizokunjamana huku amevaaa shati la bluu. Karibu naye kuna glasi ya maji na baadhi ya karatasi. Dirisha kubwa linaonekana nyuma yake likionyesha mazingira ya mji.

Mfumo wa elimu ya kisasa. Kompyuta ndogo, vitabu, kofia ya kuhitimu na vifaa vya maabara vimeunganishwa. Blabu ya mwanga inaashiria mawazo. Hii inaonyesha kujifunza kwa njia mbalimbali.

Kundi kubwa la wanafunzi ambao wamekaa kwenye viti kubwa ya nyekundu katika ukumbi. Wengi wamevaa sare za shule zikiwemo suti na koti wakionyesha kuwa wanahudhuria mkutano au sherehe muhimu. Wako makini na wanaonekana wakiskiza mzungumzaji wa muda fulani. Kuna ngazi na kuta za mbao nyuma ya jukwaa.

Kundi la wasichana saba wakifurahia nje. Wote wamevalia nguo zenye rangi nyekundu na nyeusi. Wengine wameshikilia pamba nyekundu za kuchezea. Wanaonekana kuwa na furaha nyingi wakutabasamu na kupiga picha. Wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi na kwa mbali kuna majengo na miti.

Ndani ya maktaba, kuna meza nyingi za kusomea na kila meza ina viti viwili, pia vizuizi vya mbao kati ya meza, dirisha kubwa zipo nyuma na pazia ya buluu yamefunika, maktaba inaonekana tupu, taa za dari zinatoa mwanga mzuri.

Ndani ya darasa. Kuna ubao mrefu mweusi. Chaki ipo kwenye ukuta wa rangi ya buluu. Paa ni la mbao zinazoonekana wazi. Kuna meza kadhaa ndani, madirisha yanaonekana. Vyombo vingine viko pembeni.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao. Godoro la kahawia limewekwa kwenye kitanda cha chini. Dirisha kubwa lenye nanga linaonekana nyuma na kuna kabati la mbao upande wa kushoto.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa vizuri. Madirisha yana mapazia. Vitanda vina magodoro na shuka chache. Inaonekana ni chumba cha kulala cha bweni au kambi.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa cha chuma cheusi. Magodoro ya bluu yamewekwa kwenye vitanda vyote viwili na mto mweupe wenye maua ya waridi. Karibu na kitanda kuna meza ya kujisomea na kiti cheusi ikionyesha chumba cha kulala.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi ambavyo vimepangwa kwa safu. Vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro meupe. Ukuta mmoja umepakwaa rangi ya zambarau na mwengine nyeupe. Sakafu ina rangi nyekundu iliyokoza. Chumba kinaonekana cha kulala, labda cha bweni au hospitali.

Darasa tupu. Madaftari na viti vimepangwa kwa usawa mbele ya ubao wa kijani. Meza ya mwalimu inaonekana mbele. Ukuta wa nyuma una ramani ikionyesha mazingira ya shule.

Mlango wa kuingia maktaba uko wazi. Juu yake kuna bango lenye neno library . Miili mikubwa ya mbao imefunguka ikionyesha ndani ya maktaba. Kuna kaunta ya mapokezi na vitabu vingi. Pande mbili za mlango kuna mabango yenye maandishi mengi yasiyosomeka vizuri.

Jengo lenye paa la rangi ya buluu, kuna ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkuu ambapo kuna mapokezi ndani, mimea imewekwa kwenye vungo nje, jengo linaonekana kuwa ofisi au kliniki. Rangi za nje zimepakwa vizuri.

Maktaba ya simu. Rafu zimejaa vitabu vingi vilivyopangwa kwa umaridadi. Watu kadhaa wanaonekana ndani ya gari wakichagua vitabu au kusoma. Eneo hili linaonyesha fursa ya kusoma unaopatikana kirahisi kwa jamii.

Darasa lenye viti au meza nyingi zilizopangwa vizuri. Sakafu ina zulia la kijani kibichi. Ubao mweupe uko mbele na kuna kompyuta ndogo upande wa kushoto. Chumba kinaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi.

Chumba cha kulala kina vitanda vingi vya ghorofa ambavyo vimetengenezwa kwa mbao. Mapazia meusi yamefunika dirisha. Kuna magodoro meupe juu ya vitanda. Sakafu inaonekana wazi. Chumba ni kisafi.

Chumba kikubwa cha kompyuta. Safu nyingi za meza na viti nyeusi zimepangwa kwa usawa. Kila meza ina kompyuta zikiwa tayari kutumika. Kuta zina rangi ya blue na beige zikionyesha mazingira ya kujifunza.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kimoja kina godoro na shuka za maua. Kingine kinaonekana kidogo upande wa kushoto. Pazia nyeupe inatanda dirishani likiruhusu mwanga kuingia chumbani.

Ndani ya maabara wanafunzi kadhaa wako, wote wamevalia makoti meupe, wamesimama karibu na meza ndefu, kuna vifaa mbalimbali vya kisayansi. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia. Maabara yanaonekana kuwa na nafasi kubwa. Sakafu inaonekana wazi.

Wanafunzi wako darasani wegi wamevaa sare za buluu na wamekaa kwenye madawati wakiskiza. Mwanaume mmoja anayefanana na afisa mkuu anasimama akiwatazama kwa tabasamu. Inaonekana kama ni wakati wa somo au mtihani muhimu.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja. Juu ya meza ndogo kuna televisheni na vitu vingine. Ukutani kuna picha na mapambo. Chuma cha kupiga pasi kiko chini. Kuta zina rangi ya manjano iliyokoza na sakafu ina vigae.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Mashuka na mito ni rangi ya buluu. Sakafu ina vigae vya kahawia iliyokoza. Pazia nyeupe na buluu inaonekana dirishani.

Maabara ya kompyuta. Zipo nyingi zilizopangwa vizuri. Viti vyekundu na vyamanjano vimepangwa mbele ya kila kompyuta. Sakafu ina rangi ya kahawia. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili. Chumba kinaonekana kuwa safi na tupu. Meza ya mwalimu ipo mbele.

Viwanja vya nyasi vimejaa wachezaji. Wavulana wanacheza mpira wa miguu. Wamevaa jezi nyeusi na nyekundu. Milango ya goli inaonekana mbali. Hali inaonekana ya mchezo yenye nguvu.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi nyekundu na kijivu. Lina roshani nyeupe kwa kila ghorofa. Milango na madirisha yamefungwa. Anga ni la bluu kabisa. Jua limeangaza likionyesha hali ya utulivu. Jengo linaonekana kuwa shule.

Vitabu vingi vilivyopangwa juu ya kila kimoja vina majina na rangi tofauti. Vinaonekana kama riwaya. Kuna zile ambazo zinaonekana zaidi kama fourteen days , night bloom , tempest of tea . Vyote vipo sawa kwa ajili ya maarifa.

Chumba kidogo cha kulala ambacho kinaonekana kama chumba cha wanafunzi. Kuna kitanda kimoja na dawati lenye kompyuta mpakato. Rafu zimejaa vitabu na mapambo. Kuna taa ya dawati na kiti cha bluu. Ukuta una mabango.

Maktaba kubwa yenye watu wengi wakisoma na kufanya kazi. Rafu za vitabu zimejaa pande zote. Baadhi ya watu wanatumia kompyuta. Sakafu ina zulia la zambarau.

Nyumba ndogo za makaazi zikiwa zimejengwa karibu. Nguo zimeanikwa nje. Kuna anga la bluu lenye mawingu meupe. Majengo marefu yapo nyuma kuashiria mazingira ni ya mjini.

Uwanja wa mpira wa kikapu. Kuna goli moja tu lililosimama katikati. Ardhi inaonekana kuwa na lami. Miti ya kijani imezunguka uwanja. Nyumba zilizo na paa za matofali, zinaonekana kwa mbali. Anga ni safi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kimoja kina neti ya mbu na vimetengenezwa kwa mbao. Vina godoro yenye shuka za rangi tofauti. Katikati yao kuna meza ndogo ya rangi ya bluu. Sakafu inaonekana kuwa nyekundu, inaweza kuwa bweni.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi. Viti ni vya bluu na meza ni nyeupe. Sakafu ni ya kahawia. Darasa hili linaonekana tayari kwa wanafunzi. Ni safi likizingatia usafi katika maeneo ya kujifunza.

Maktaba ya watoto. Kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Msichana mmoja ameketi chini akisoma. Rangi za kuvutia zimepamba ukuta. Vitabu vimepangwa vizuri. Chumba kinaonekana angavu, sehemu nzuri ya kusoma.

Lango la kuingilia la jengo barabara ya lami linazunguka bustani nzuri. Miti na mimea ya kijani kibichi imepandwa kwote. Nguzo kubwa yenye nembo na maelezeo ya maeneo inaonekana upande wa kulia. Jengo lenyewe lina paa la kahawia.

Chumba chenye vitanda viwili vya mbao. Kila kiimoja kina shuka nyekundu zenye michoro. Kuna kabati kubwa la mbao ukutani, na rafu ya viatu kati ya dirisha. Pazia la hudhurungi na pazia jeupe vinaning'inia dirishani. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kijivu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili tofauti. Kila kitanda kina meza yake ndogo na kiti. Rafu za ukutani zimejaa vitu mbalimbali. Dirisha kubwa lina pazia la bluu. Chumba kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri.

Ukumbi mkubwa wa mikutano uliojaa viti vingi vya rangi nyekundu. Watu wengi wamekaa kwenye viti, wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule. Taa za bluu zinaangaza dari. Kuna mlango mkubwa unaonekana mbele.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa, vikiwa vimetandikwa na magodoro na shuka mbalimbali. Kuna nguo na mizigo mingine imetawanyika pale na hapa. Chumba kinaonekana kama bweni la shule.

Wasichana ambao wamevaa sare ya shule, nyeupe na nyeusi, wamesimama kwenye nyasi. Nyuma yao kuna miti mingi na jengo dogo. Wanaonekana wamepanga foleni, wanajiandaa kwa tukio fulani. Anga linaonekana wazi.

Kundi la watu wakiwa wamevalia mavazi ya kitamduni yenye rangi angavu. Wanatembea ndani ya jengo. Kuna mabango na mapambo ya sherehe ukutani yakionyesha labda tukio la Culture Day la shule. Watu wametabasamu wakionyesha furaha na umoja wa kitamaduni.

Chumba cha daktari wa meno kina kiti kikubwa cha rangi ya buluu katikati, kuna vifaa mbalimbali vya meno vilivyo pangwa vizuri karibu nacho. Rangi ya ukuta ni buluu na kuna pazia la buluu kwenye dirisha.

Sherehe ya utoaji wa cheti ndani ya jengo lililofanana na kanisa au ukumbi wa shule. Mwanaume mmoja anampa mwanamke cheti. Wanafunzi wakiwa wamevalia sare wamesimama kwa heshima nyuma. Bango lenye maandishi certificate of appreciation linaonekana.

Wanafunzi wengi wakiwa wamevalia sare za shule, mashati meupe na sweta za kijani. Wote wamesimama kwenye ukumbi, labda kasani au shuleni. Wanaonekana wakiomba au kutafakari. Baadhi wameshikana mikono.

Kundi la wanawake wakicheza kwenye chumba kilichopambwa kwa balloon zenye rangi tofauti. Katika ukuta wa nyuma kuna bango kubwa lenye maandishi Road Christian School culture day na picha za kitamaduni. Kinaonekana kuwa ukumbi wa shule au ukumbi wa jamii.

Wanawake wawili wakitengeneza nyumba ya ndege kwa mbao. Mwanamke mmoja anatumia kekee huku mwingine akishikilia vipande. Watu wamevaa miwani ya usalama na aproni. Mandhari ya nyuma ni chumba cha kazi chenye zana na vifaa vingine.

Watoto wawili wakicheza kwenye sakafu ya buluu na manjano. Mmoja wao amevalia shati lenye picha ya mbweha akishikilia kitu cha kuchezea. Karibu nao, kuna miguu bandia huku mpira wa rangi ya chungwa, ukiwa karibu.

Mwanamke anamsaidia mvulana kupaka rangi. Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na anatabasamu, akishikilia brashi ya rangi. Mwanamke ameketi karibu naye, wana karatasi nyeupe na chupa za rangi za zambarau, na nyekundu mezani. Nyuma yao kuna rafu za vitabu zikionyesha kuwa wako katika mazingira ya kujifunza.

Mwanamke amekaa mbele ya kompyuta anaandika kwenye kibodi. Ana tabasamu usoni, amevalia shati jeupe, nywele zake zimefungwa, kuna mmea mdogo kwenye meza, dirisha linaonekana nyuma, anaonekana anafanya kazi ofisini.

Mtoto mdogo mvulana ameinamisha kichwa chake na kitabu kilicho wazi. Mikono yake imewekwa juu ya kurasa kama anasoma breli. Amevaa sweta nyekundu. Nyuma yake kuna ubao mweusi. Mazingira yanaonekana kuwa darasani.

Wanawake wawili wapo jikoni, mmoja amevaa miwani na ana nywele ndefu zilizosokotwa. Anashikwa mkono na mwenzake. Mwanamke mwengine anachanganya unga akionekana kupika kitu kitamu. Wote wanatabasamu wakifurahia kupika pamoja.

Watoto wadogo wameketi sakafuni kwenye darasa. Baadhi yao wameinua mikono yao wakionekana kujibu swali au kushiriki kikamilifu. Mwalimu anaonekana akiwa ameketi mbele yao akiwafundisha au kuwasimamia.

Mwalimu na mwanafunzi wakifanya ishara za mkono. Mwalimu anaonekana akifundisha huku mwanafunzi akifuatisha. Wameketi mezani na kitabu kiko wazi mbele yao. Mandhari ya nyuma ni darasa lenye vitabu na picha.

Mtoto anasoma kwa kutumia vidole vyake. Vitabu vyake vimeandikwa kutumia breli, mikono yake iko wqzi juu ya ukurasa. Uso wake unaonekana wazi amevalia shati la mistari, inaonekana kama yuko darasani.

Wanawake wawili wako kwenye chumba cha mwanga mwingi. Mmoja amesimama nyuma, anatabasamu kwa upole. Mwingine amekaa mbele ya meza, ana miwani ya rangi ya waridi. Wote wawili wanatazama kamera. Ni kifaa cha kuchora mezani na inaonekana wanafurahia muda wao.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya nyumba. Ameshika kitabu na simu akionekana kusoma au kujisomea. Meza yenye kompyuta na kinywaji pia inaonekana mbele yake. Chumba ni safi na kuna mmea wa ndani.

Mtoto anasoma kitabu chenye maandiko ya breli. Anatumia vidole vyake kuhisi herufi. Inaonyesha mandhari ya darasani. Anaonekana kutiilia maanani anachokifanya.

Msichana mdogo mwenye miwani ya zambarau anacheza na mchezo wa shanga, anatabasamu na anaonekana kufurahia, nywele zake zimefungwa na ana pini za rangi ya waridi. Kuna vitabu nyuma yake.

Mwanamke anasukuma mwanaume kwenye kiti cha magurudumu ukumbini. Mwanaume anaonekana kufurahi. Anatabasamu. Ukumbi una kuta nyeupe na sakafu yenye vigae vya rangi ya bluu na nyeupe. Kuna vijiti vya kushikilia vilivyowekwa kando ya ukuta.

Msichana mdogo amevaa miwani ya zambarau akichunguza kitu kwa uangalifu. Anaweka vidole vyake kwenye kitabu chenye tundu tundu na rangi ya bluu.

Kundi la watu watano, mmoja akiwa mtu mzima na wanne wakiwa watoto. Wote wana miguu bandia. Wamesimama nje ya jengo lenye ishara ya IC Express na Elman's Mid Psychotherapist. Watu hawa wanaonekana kuwa wenye nguvu za asthma wakitabasamu na kusimama imara.

Mtoto ameketi mbele ya kitabu kikubwa kilicho wazi. Mikono yake ipo juu ya kurasa. Nyuma yake rafu za vitabu vilivyojazwa na vitabu mbali mbali vikionyesha mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea. Inaonyesha mtoto anasoma kutumia brelli.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anazungumza. Amevaa miwani na shati la maua. Ana karatasi na kalamu mkononi. Watu wengine wako nyuma yake. Inaonekana wapo kwenye mkutano.

Mwanamke anatabasamu akimsaidia mtoto. Mtoto anatumia kitembea cha kutembelea. Wote wawili wanafurahi wakitazamana. Hali ya nyumbani inaonekana ya kupendeza ikionyesha msaada. Mtoto anaendelea vizuri.

Msichana amevaa kifaa maalum kichwani akitazama kompyuta. Mwanamke mwingine anamwongoza. Globu ya dunia inaonekana nyuma. Hali hii inaashiria utafiti wa kisayansi au majaribio ya teknolojia. Wanazingatia kwa makini.

Mwanamke anatumia simu yake ya mkononi. Amevaa vifaa vya kusikizia masikioni. Amevaa koti la rangi ya kahawia. Anaonekana kujikita kwenye simu yake. Kwa nyuma, watu wengine wanaonekana wakiendelea na shughuli zao.

Wanawake wawili moja amekaa kwenye sofa akishika ubao wa herufi na mwingine amesimama nyuma yake. Wote wanatabasamu na wanaonekana kufurahia jambo fulani. Aliyekaa ameshikilia ubao ambao una rangi tofauti.

Msichana mchanga mwenye miwani anatabasamu. Ameketi mezani, ana kalamu mkononi. Makopo yaliyojaa penseli na rangi ya inaonekana wazi. Kuna madirisha makubwa nyuma. Hali inaonekana yenye kufurahisha ya kujifunza.

Mwanamume ameketi kwenye dawati katika chumba chenye maktaba. Amevalia miwani nyeusi, vichwa vya masikio na anatumia kompyuta. Nyuma yake kuna rafu za vitabu vilivyopangwa vizuri. Sehemu hiyo inaonekana kama maktaba au ofisi ya kusoma.

Watoto wenye ulamavu wanafanya mazoezi. Mmoja anatabasamu akiwa kwenye kiti chake cha magurudumu. Mipira mikubwa ya manjano ipo karibu nao. Wengine wanaonekana nyuma wakishiriki kikamilifu katika mchezo.

Watu watatu wakisoma kwenye maktaba. Wanaonekana kutumia vitabu vya braille .Mtu mmoja yuko mbele akitazama. Rafu za vitabu zimejaa nyuma. Kila mmoja akona kitabu au kompyuta mbele yake.

Msichana mdogo na mwalimu wake labda wanajifunza kuongea. Amefungua mdomo wake na mwalimu anamshika kidevu. Kompyuta na microfoni zipo mbele yao. Msichana amevaa koti la rangi ya waridi. Chumba kinaonekana kuwa cha shule.

Darasa la kuogelea ambapo mkufunzi na watoto wanne, wanajifunza. Wote wako ndani ya maji na wanashikilia mbao za bluu, za kuogelea juu ya vichwa vyao. Ukuta wa bwawa una vigae vya bluu. Kuna ishara mbalimbali karibu na bwawa. Watoto wana furaha.

Mtoto mchanga ameketi kwenye dawati darasani akijaribu kuandika na kutumia miguu yake . Amevaa shati la bluu, lenye mkono uliokatika. Mtoto mwingine anaonekana akichora karibu naye. Wengine wanaonekana wakisoma.

Mtoto ameketi mezani. Amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anachora kwa uangalifu. Rangi na karatasi ziko mbele yake. Wanafunzi wengine wako nyuma wakijifunza. Hali ya darasa inaonekana shwari yenye kujifunza.

Mwalimu anatabasamu akimsaidia mtoto mlemavu kupaka rangi. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifurahia shughuli hio. Wanatumia brashi ndogo na chupa za rangi. Hali ya kujifunza inaonekana shirikishi, yenye upendo. Vitabu vinaonekana nyuma.

Mtoto mdogo amejifunika maskio akionyesha usumbufu, anaonekana kukasirishwa na kelele, watoto wengine wameketi nyuma. Meza nyekundu yenye karatasi na kalamu, hali ya darasa inaonekana kua na changamoto kwake.

Mwalimu mwanamke anatabasamu akimwangalia mtoto. Mtoto ameketi kwenye kiti maalum. Wote wawili wanaonekana furaha. Mtoto ameshikilia kalamu, hali ya kujifunza inaonekana yenye upendo ikijumuisha kila mtu.

Mwalimu mwenye tabasamu, anamfundisha mtoto mchanga lugha ya ishara. Wanafunzi wote wanaonekana makini . Bango kubwa la nambari linaonekana nyuma. Hali ya kujifunza inaonekana shirikishi yenye furaha.

Familia inajishughulisha jikoni. Mwanaume anachanganya viungo kwenye bakuli kubwa la manjano. Mwanamke anatazama kwa karibu. Msichana anatazama pia akiangalia kwa makini . Wamevaa aproni. Vibakuli vingi vipo mezani.

Kundi la wanafunzi linakaa pamoja wakisoma vitabu. Msichana mmoja anausonji akionyesha utofauti. Wote wanaonekana makini wakijifunza. Utatuzi wa matatizo unaendelea kwani wanashirikiana. Hali ni nzuri na yenye kujifunza.

Watu watatu wakifanya kazi kwenye meza labda shuleni. Mwanaume mmoja amevalia shati la blue na kitamba cheupe shingoni. Wanatumia zanaa na vifaa mbalimbali ambavyo walemavu wasiwe na uwezo wa kuona vizuri hutumia. Wanaonekana kujishughulisha.